Sehemu ya kuuzia magari na pia naona kuna jamaa anakagua gari, amekuja ama anataka kununua gari, kuna magari zimeegeshwa hapa magari za kifahari, magari mpya mpya ziko pale. Kuna nyumba hapo inaonekana vizuri sana. Mwenye anataka kununua pia ako anatarajia muuzaji akuje amuuzie gari, yeye pia apate gari aende nayo nyumbani.

Magari ziko na rangi tofauti tofauti yameegezwa na zikapanga laini. Magari mengi sana na ya kifahari. Hapa nikama mahali ambapo wale wauzaji wameweka magari haya ndio wanunuzi wakuje waangalie wapate wakanunua magari yale ambayo mtu anaweza itaka.

Viatu tofauti tofauti zile za mitumba ambazo zimetoka nchi za nje zimeletwa na muuzaji ameziweka mahali anafanya biashara yake na muuzaji pia anahakikisha wale ambao wanakuja kununua wanapata nafasi mzuri sana ya kuvitazama na kuchagua.

Sokoni ambapo kumejaa maji na matope, wauzaji na wale ambao wananua wako katika ile hali ya kununua na kuuza. Wako wamevaa zile gumboots ndio wazuie kukanyanga matope.

Mikono miwili zimeshikana moja imebeba ufunguo ya gari na kama dalili inaonyesha wako wanapeana gari hapa, mtu anapatiwa gari na mwingine kama zawadi ama amepatiwa key kama ameshinda.

Matoke zimewekwa kwa ndoo zinauzwa. Pia pale kuna nyanya, kuna viazi tamu, vitunguu, mzigo pia umeshukishwa. Wauzaji wako wamepanga vitu vyao wale ambao wanauza na pia wanunuzi wakija watapata vistawi.

Tangazo kuhusu kupata bima ukitumia simu ya rununu bila kutembea kwenda kutafuta kwa afisi ama kwa duka lolote ama kupanda gari hili hupatia watu kazi rahisi sana ni kubonyeza tu zile dijiti ambazo utaambiwa ndio upate hiyo huduma kamili.

Matangazo kuhusu bima ya afya vile inashugulikia nini na nini, katika mtu yule ambaye atakuwa ameweka, amechukua bima hili anaambiwa kuna namba pale anaweza piga kama ako na shida yoyote.

Magari ya kifahari na magari tofauti zile zimepangwa hapa, watu wamepanga laini juu wakitazama magari. Hawa wanakaa wale ambao wanataka kununua wamekuja kuangalia ndio wapate nafasi ya kupata moja.

Gari ile ya bei ghali imewekwa hapa, KDH 990J. Naona gari hili liko katika barabarani na mahali liko pia naona nyumba zingine nyum, gari ya kifahari sana.

Magari yameegezwa mahali pale na watu wao wako wana fedha ya kutosha ya kununua gari ile mpya mpya ya kisasa. Wameweka pale rangi tofauti tofauti naona hapo.

Magari ya kifahari yameekezwa katika chumba kile cha kuuza haya magari ndio wale ambao wanunuzi waje kukagua pia wauzaji wapate harakati ya kuangalia angalia ni nani amefika ndio apate kuuza.

Sokoni watu wamejaa wengi. Kuna zile vitu za kubeba vitu tofauti tofauti kama vile nyanya, sukuma ,mboga. Jua ni kali watu wameweka mwavuli juu. Watu wamejaa wanashughulikia kila mtu na shughuli yake.

Biashara inaendelea katika soko hili, kuna zile vitu ambazo zinauzwa na wanunuzi pia wako, wamama wako wamepanga laini, wameweka bidhaa zao ili zipate kuonekana kama nyanya, ndizi, matunda hata vikapu pia zinaonekana pale.

Soko ni pale ambapo watu wanauza na kununua. Kuna mboga zinauzwa pale. Mama anatafuta kununua na tena anauziwa na muuzaji. Mbele yao nyuma huku kuna magari yameegeshwa inakaa ni karibu na barabara.

Duka ya kuuza bidhaa tofauti tofauti ikiwa kuna M-Pesa, ukitaka pesa unaezapata, ukitaka kutoa ama kuweka pesa, alafu tena kuna zile mifuko za kubeba bidhaa zimeandikwa Tuskys, alafu kuna soda, maji. Hizi zote zinapatikana.

Gari mpya nzuri sana ile ya kifahari yameegezwa hapa. Naangalia tena nyuma yake ile iko na rangi ya nyeupe na imefunikwa huwezi ona ndani vizuri lakini kuna picha ya kuonyesha kwamba ziko mzuri sana ndani.

Sokoni shughuli ya kuuza na kununua inaendelea, ambapo kuna vitu tofauti ambavyo vimewekwa pale. Kuna nyanya, kuna maembe ,kuna ndizi pia pale iko matoke.

Maeneo ya kuuza magari ya kifahari, ambayo yameegezwa hapa ili wanunuzi waje watazame angalau wapate yao, walipe na waende nayo nyumbani.

Gari lile ndefu ya kubeba magari zingine kupeleka sehemu tofauti tofauti, limebeba. Liko barabarani na mbele yake pia kuna magari zingine ambazo hazijabeba, ziko safarini za kuelekea masehemu mbali mbali.

Bale tofauti tofauti za mitumba ambazo zimetoka nchi za ng'ambo zishafika hapa na kuna wale wateja ambao watakuja kuzichukua. Zimebeba nguo tofauti kama long'i , suruali ndefu, zina jackets , sweta ziko pale ndani.

Kampuni ya bima inaoshughulikia pikipiki. Ukilipa shilingi elfu nne unapata bima ya mwaka moja, ukilipa elfu mbili mia tano unapata bima ya miezi sita.

Duka la nguo na shuka zile zimewekwa pale, zinaonekana pale na rangi tofauti tofauti ambazo zinapendeza kwa macho na ata kwa wale wanapenda kuuza, ziko tofauti tofauti.

Familia moja wako na furaha sana wakicheka. Kila mtu amepanua mdomo ameonyesha meno yote nje. Wengine wanakula, wengine wanakunywa juice . Mama ako nyuma huko. Nyuma yao ni kama wale wanafanya kutangazia wananchi wote ile umuhimu ya hii bima ya CIC.

Katika duka kubwa ya kufanya biashara ile ya kutoa na kuweka pesa ukitumia simu ya rununu. Pia kuna ile namba la ajenti na ile mama pia amesimama pale ananunua, amebeba bag yake na amefunika.

Magari za sifa kifahari zimeegezwa katika sehemu hii. Magari tofauti tofauti na kuna majamaa ambao wapo wamevaa sare na kama wanafanya biashara ya kuuza na kununua magari, pia kuangalia kama ziko katika hali inayohitajika.

Wananchi wamekuja kupata huduma ya Safaricom, ile ya kutoa pesa na kuweka. Wako katika duka ambalo inapatia hawa hii huduma vile inahitajika. Lazima wakuwe hapa ndio hii huduma iendelee vizuri.

Simu ya rununu imebebwa na mtu fulani, anaonyesha ile mabakio ya pesa yake katika simu ya mpesa. Pale pia nyuma yake kuna vitu ambazo zinaonekana zimewekwa kwa draw .

Biashara ya duka imefunguliwa. Kwa duka kuna ile huduma ya kutoa pesa na kuweka ambayo inasababishwa na ile safaricom ya mpesa. Kuna vitu pia zinauzwa ndani kama mafuta, maziwa, kuna mala ,kuna jerican ziko ndani.

Magari yameshafika na zimefungwa katika hii gari kubwa ambalo zimezibeba zikisafirisha kwa wale wateja ambao walikuwa wametafuta na kulipia sasa ndio kila mtu aende apate gari lake.

Magari tofauti yameegeshwa katika hii nafasi. Mengine zina kichwa yao zinaangalia huku mbele. Zingine vichwa zinaangalia kando na wenyewe hawaonekani.

Mgonjwa ambaye amewekewa ile kifaa kwa shingo, kuna shida ya shingo, anasikia uchungu sana, lakini pia tunaonyeshwa ya kwamba, kuna hii bima ya Madison ambayo inasema wako hapa kuelewa ile umuhimu ya kulinda wale wapendwa na pia katika mtu akipata ajali.

Gari hili la kifahari ambapo imeegezwa katika mahali pa kuuzuia magari ili wale ambao wangependa kununua waje waione na walipe pesa na wachukue gari wapeleke nyumbani. Na hapo nyuma pia kuna sehemu ya ia ya maegesho.

Pesa ya Kenya taslimu shilingi elfu moja ya noti, ambayo imewekwa na Iko na ile maandishi, ya shilingi elfu mia moja, elfu moja.

Biashara inaendelea, mwenye duka ameshafungua duka lake, kuna mnunuzi amefika pale, kwa duka kuna vitu tofauti tofauti, hata ile ya Mpesa iko pia, ukitaka kutoa pesa na kuingiza ama kuweka utapata hiyo huduma hapa pia, wameweka bench ama fomu pale, yule ambaye angependa kuketi hapo ameruhusiwa.

Gari aina ya Nissan ile nyeupe, gari safi liko katika barabara na inaelekea kukutana tena na gari nyingine bado linakaa mpya na nikama pia magari zingine ziko pia mbele yake safarini, kuna ingine iko pia nyuma yake limeegeshwa hapo wamekuja shughuli tofauti na anatumika gari yake.

Sehemu ya kuuza na kununua magari. Yameegezwa pale tofauti ndio watu wakuje watazame, mtu apate moja, aende nacho nyumbani aangalie, ajue bei, ajue ni gani iko kwa soko.

Bidhaa ambazo zinatengenezwa na mkono na zile vitu ambazo zilikuwa zinatumika kitambo za kitamaduni, kuna mwanadada ameketi pale anauza, ameziweka pale, zinaonyeshwa vizuri sana, sasa wale ambao wanunuaji wakikuja watapata bidhaa tofauti tofauti, hapa ni kwa duka la huyu mwanadada.

Sokoni ambazo vitu zinauzwa. Kuna vitunguu, mboga tofauti tofauti zimewekwa hapa. Ili wateja waje, waangalie, wapate sukumawiki.

Magari ya kifahari yameegeshwa pale ambapo imetengenezwa vizuri. Nyuma ya magari kuna jengo kubwa tatu zile za urefu mbalimbali.

Mtazamo wangu kamili unanionyesha tikitimaji ambayo tayari yamepangwa vizuri ,na kando yake pia kuna parachichi na ile maembe na pia naona iko kando hapo iko tiyari sana kununuliwa na mhudumu.